Lori kubwa ambalo linasafirisha magari limebeba magari manne, magari mawili ni meupe na mawili meusi, chini yake kuna wanaume wamesimama na magari mengine yameegezwa.

Kuna aina mbalimbali za mimea kama dania, spinachi, rosemary, ambazo hutumiwa kwa kupika vyakula mbalimbali kama kiamsha, kinywa.

Mtu amekaa ameshikilia nguo mkononi na mwingine amesimama katika mkusanyiko wa manguo wa aina tofauti, kuna rangi ya machungwa, nyeupe, nyeusi, na nyingineyo nyingi.